Wachezaji wa mpira wa miguu wanacheza mechi kwenye uwanja wenye nyasi timu mbili zinaonekana moja ikiwa na jezi za rangi ya njano na kijani na nyingine ikiwa na jezi nyekundu, mpira unaonekana ukiwa hewani katikati ya wachezaji hao, nyuma yao kuna umati mkubwa wa watazamaji walioketi kwenye jukwaa la uwanja, jukwaa hilo linanguzo zeeki liliyoonyesha kuwa ujenzi unaendelea.

Wanaume na wanawake wengi wako ndani ya jengo, wengine wamevalia mashati meupe na kamba nyekundu shingoni, huku mmoja akiwa amevalia sauti nyeusi. Wanaonekana wakizungumza wakutazama shughuli zinazoendelea kwenye kaunta ndefu yenye kompyuta. Mwanamke mmoja anayevalia hijabu ya bluu, yuko kwenye kaunta, akionekana kutoa huduma kwa wateja au kujibu maswali.

Kundi la wachezaji wa kiume limesimama pamoja kwenye uwanja wa nyasi wengine wakiwa wamevalia jezi nyeusi na zenye rangi ya chungwa, huku wengine wakiwa wamevalia jezi za rangi ya njano. Mmoja wao aliyevaa jezi namba tisa anaonekana akishangilia kwa furaha tele akiwa ametanua mikono na kinywa wazi. Wachezaji wenzake wamezunguka na wengine wamesimama mbali kidogo.

Watu wengi wamesimama wakiwa wamefurahia wengine wakiinua wakiwa wameinua mikono yao juu. Kati yao wachezaji kadhaa wanaonekana wakiinua kikombe kikubwa chenye rangi ya dhahabu wanaonekaana wameshangilia kwa ushindi wakiwa wamevalia jezi za timu zenye nambari na majina. Nyuso zao zimejawa na tabasamu na furaha kujivunia mafanikio yao.

Tanki kubwa la maji lenye rangi nyeusi limewekwa juu ya jukwaa la, chuma lililo tengenezwa na nguzo imara, jukua hilo lina muundo kwa matofari, mekundu na nyeupe, chini yake, ngazi ya nyuma imewekwa pembeni ili kuhuesesha kufika, kufikia, tanki, ta, tangi, hilo, limewekwa kwenye eneo la wazi, chini ya paa kubwa linaonekana.

Umati mkubwa wa watu wakiwemo wanawake na watoto wamekusanyika katika uwanja wazi katikati ya umati huo kuna bango jeupe lenye neno maana maandishi yanayohusu timu ya mpira wa miguu, watu wengi wanaonekana wakishangalia na kuonyesha furaha baadhi ya watu wamevalia fulana na za rangi ya kijani na chungwa wakionyesha kuwa waandaji wa hafla hiyo.

Mwanaume amevaa sare zenye rangi ya kahawia na kofia nyeusi amesimama karibu na meza na kuongeza na mwanamke aliyeketi mbele yake. Mwanamke huyo amevaa shati jeupe lenye mikono nyekundu na miwani na anaonekana akitumia kompyuta huku mwanaume huyo akimwangalia kwenye skiri. Nyuma yao kuna watu wengine baadhi yao wakiwa wamesimama na wengine wamekaa.

Kundi kubwa la watu limekusanyika katika eneno la wazi wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya kijani na yeupe, katikati yao mwanaume akiwa amevalia Sare yeupe na kofia na anashikilia bango jeupe lenye maandishi ya kiingereza Kwa mikono yote miwili, watu wanazungumuza wanaonekana wakishangalia baadhi yao wakiwa wameinua mikono juu hii hali inaonekana ni ya furaha na sherehe.

Barabara kando yake Kuna takataka iliyojaa hizo ni pamoja na plastika na vitu vingine vinaoonekana vikitupwa ovyo kando ya barabara watu wanaonekana wakitembea na magari machache yanapita kando kidogo mazingira haya yanaonyesha hali ya uchafu na umakini mdogo wa hufadhi wa mazingira

Ni tukio la kuapishwa kwa rais kama ilivyoonekana kutoka kwenye jukwaa la kasarani stadium . Mwanaume ameinua Bibilia huku mwanamke labda jaji mkuu akisimamisha kwa unadhiri. Umati mkubwa wa watu unashuhudia tukio hili.

Jaji mwanamke akiwa amevalia joho jekundu la jaji na kola nyeupe amesimama mbele ya mimbari yenye nembo ya ofisi ya jaji mkuu akitabasamu na kuangalia mbele.

Mwanariadha amevalia mavazi ya michezo yenye rangi nyekundu na manjano. Mwanariadha huyo yuko katikati ya hatua ya kuruka, miguu na mikono yake ikiwa imeinama na kupinda akijiandaa kutua kwenye mchanga ulioko mbele yake. Nyuma yake kuna uwanja wenye viti vya watazamaji vilivyopangwa kwa rangi nyekundu na nyeupe.

Mwanasiasa mmoja aliyevalia suti ya bluu anakaribishwa katika hafla. Karibu naye kuna mwanamke aliyevalia suti ya bluu nyeusi na miwani na mwanaume aliyevalia sare ya jeshi wanatembea kwenye zulia jekundu kuelekea jukwaa huku umati wa watu wakiwa nyuma yao. Chumba ambacho wako kina mapambo ya bendera na taa nyingi.

Mwanamke ameketi kwenye kiti mbele ya meza yenye mikrofoni ametazama mbele na anaonekana kama ana mawazo mazito, amevalia suti ya samawati, shati nyeusi, na mkufu wa lulu, nyuma yake kuna bango lenye nembo na maaandishi na anwani za tovuti.

Wanaume wawili wamevalia suti wanashikana mikono na kutabasamu. Mmoja wao anaonekana kuwa rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta akipokelewa. Nyuma yao kuna kiongozi wa kijeshi aliyevaa sare na wengine wengi wakiwa wamesimama kwa heshima.

Mwanasiasa mmoja amesimama mbele ya jukwaa akiwa ameshika kitabu kinachoonekana kuwa kama bibilia kwa mkono wake wa kushoto amesimama karibu na maikrofoni na amevalia suti ya bluu tai ya rangi ya dhahabu yenye madoadoa. Karibu naye mwanamke amesimama akiwa amevalia nguo nyeupe yenye mapambo la maua mekundu na dhahabu. Wote wanaonekana katika sherehe rasmi.

Wafanyikazi na wateja katika ofisi ya serikali. Mwanaume mmoja ameketi kwenye kompyuta huku anaona wengine watatu wamesimama nyuma yake wakitazama skrini. Bango linalosoma nyuma linaonekana kwa umbali. Hii inaonekana kama kituo cha utoaji huduma za uma.

Wanawake kadhaa wanashiriki kwenye mchezo wa mpira wa kikapu kwenye uwanja. wana sare zenye rangi ya buluu na nyeupe na wengine wanshindina kuumiliki mpira, wachezaji wawili wanaonekana wakiwa karibu zaidi na wanatazamaji wengine wanasimama nyuma yao.

Afisa wa serikali akiwa amevalia suti anamsaidia mwanamke aliyeketi mbele ya kompyuta. Mwanamke huyo anaonekana akishughulikia na mchakato wa kuchagua picha labda kwa ajili ya hati muhimu kama kitambulisho paspoti. Mwanamke mwingine yuko nyuma akishuhudia mchakato huo.

Kundi la vijana wengi wao wakiwa wamevalia jezi nyeupe zenye alama nyekundu na kaptula fupi nyeupe. Mmoja wao upande wa kushoto amevaa jezi za kijivu na kaptula fupi ya kijivu iliyo na nambari ishirini. Vijana wote wamesimama kwenye uwanja wenye nyasi na nyuma yao kuna uzio.

Wakimbiaji kadhaa wakiwa wamevalia sare za michezo za rangi mbalimbali wanakimbia kwenye wimbo wa riadha. Wanashindana mbele ya umati wa watazamaji waliojaza viwanja vya kuketi huku majina za bendera za nchi zao zikiwemo kwenye sare zao.

Mwanamume anayetabasamu ambaye anaonekana kuwa rais wa zamani wa Kenya, Uhuru Kenyatta, amevalia jaketi jekundu, amesimama karibu na mwanamke anayetabasamu, wote wawili wanashikana mkono wakitoa tabasamu la furaha na wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi ya kawaida na ya joto.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye meza anasaini hati. Amepigwa goti na mwanamke na kusimamiwa na majaji wawili. Mmoja amevaa rasta ya king na mavazi meusi na mwingine amevaa kanzu ya rangi nyekundu na kijani kibichi. Nyuma yao kuna umati mkubwa wa watu wengi.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wako uwanjani wakicheza mchezo. Baadhi yao wamevalia jezi za rangi ya kijani na wengine wamevalia jezi za rangi ya manjano na mifumo ya machungwa. Mchezaji mmoja anapiga hatua mbele akifuatiliwa na wenzake. Nyuma yao kuna jukwaa kubwa lenye watazamaji.

Kikundi cha watu wakiwemo majaji na viongozi wengine wakisheria wamesimama mbele ya kipaza sauti na bango lenye nembo ya ofisi ya jaji mkuu, mwanamke mmoja akiwa amevaa suti anaonekana akizungumza kwa utulivu mbele ya waandishi wa habari.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti ya kijivu amepeana mkono na mwanaume mwingine aliyevalia mavazi ya kisheria au kimahakama, ikiwemo joho nyekundu na nguo nyeusi. Wawili hao wanatabasamu huku wakiwa wamezungukwa na kundi la watu wengine.

Watu watatu wamesimama pamoja na kila mmoja ameshika kitabu kinachoonekana kuwa ripoti ya kila mwaka. Mwanamke amevaa vazi la mahakama, nyeusi na nyekundu na amesimama katikati ya wanaume wawili waliovalia suti. Nyuma yao kuna bango la nembo ya serikali ya Kenya na maandishi.

Kuna kundi kubwa la watu wamekusanyika chini ya hema kubwa. Kuna meza kadhaa ambazo zimezungukwa na watu wengine wakiwa wameketi wakishughulikia nyaraka. Huku wengine wakiwa wamesimama kwenye foleni. Kwenye meza moja kuna mwanamke aliyevaa jaketi ya kijani na mwanaume aliyevaa shati lenye mistari meusi na meupe.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti kirefu, akiwa amevalia fulana nyeupe na suruali ya rangi ya waridi. Uso wake umetazama upande wa kushoto na mbele yake kwenye meza kuna vifaa vya komyuta na kamera iliyowekwa kwenye miguu mitatu. Watu watatu wako nyuma ya meza hiyo. Mwanaume mmoja amevalia suti ya buluu na tai, mwingine yuko nyuma yake na mwanamke ameketi akiwa amevalia sare za buluu.

Wanaume watatu wakiwa wamevalia suti wanatoka kwenye jengo la idara ya huduma za uhamiaji na ofisi ya kudhibiti wa pasipoti .Mwanajeshi amesimama karibu akiwa na barakoa akionyesha mazingira yenye usalama. Bango la jengo linaonekana wazi likionyesha eneo ambalo linafanya shughuli za uhamiaji na pasipoti.

Watu kadhaa wameketi kwenye viti vya kupanga foleni wakisubiri kuhudumiwa. Baadhi yao wameshikilia nyaraka mikononi, huku nyuma yao kukiwa na kaunta za huduma mbalimbali. Hali inaonyesha shughuli za utoaji huduma za umma katika jengo fulani.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wanaonekana wakishangilia kwa furaha huku wakiinua kombe la dhahabu. Wengine wameshika mpira wa miguu na wengine wamevalia jezi zenye rangi ya manjano na kijani. Wote wamevaa medali shingoni.

Kuna watu watatu walio kazini mmoja wao akiwa mwanamke na wawili wakiwa wanaume. Mwanamke huyu amekaa kwenye kiti akiwa amevalia koti la rangi ya bluu na shati la rangi nyeupe ndani. Anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta yake huku akiwa amekaa karibu na mwanaume aliyevaa suti ya bluu nyeusi akiwa ameinama na kushika kamera iliyowekwa kwenye miguu mitatu.

Wanaume wawili wamevalia suti mmoja akiwa amevaa kofia nyekundu wamesimama mbele ya umati wa watu, mwanaume mmoja anampa mwingine cheti au hati fulani huku wengine wakiwaangalia kwa furaha baadhi ya watu wamevaa barakoa na kuna bendera ya Kenya na mabango yenye maandishi Kenya African Nation na nembo ya jogoo.

Chumba chenye panela za mbao ukutani. Mwanaume akiwa amevaa suti ameketi mbele ya kamera akisubiri kupigwa picha labda kwa ajili ya hati muhimu kama kitambulisho au pasipoti. Watu wengine wamesimama wamekaa wakimwangalia.

Mpira wa wavu. Inaonyesha wachezaji watatu. Wawili wakiwa katika timu moja, mmoja akiwa upande wa pili. Wote wanajaribu kushika mpira ambao unapaa juu ya wavu. Mchezaji aliye jari, karibu na mpira, mpiga picha, amevalia jezi ya kijani na nambari 15,akiwa ameinua mikono yake juu kuzuia mpira. Upande wa pili wa wavu, kuna wachezaji wawili. Jezi nyeupe.